Kituo cha chanjo ambapo mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa anampa mtu chanjo kwenye mkono wake. Mtu anayepokea chanjo ameketi na inaonekana kama ameondoa nguo kidogo kwenye bega lake ili kuruhusu shindano kuingia.

Chumba cha upasuaji kilichojaa wataalamu wa afya, wote wakiwa wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, ya rangi ya blue na kofia ya kijani kibichi. Wataalam hao wamekusanyika kuzunguka meza za upasuaji, ambapo mgonjwa analala, anatoa huduma ya upasuaji, na taa angavu ya upasuaji inamulika eneo la kazi.

Watu wakiwa wamekaa kwenye foleni wakisubiri huduma katika kituo cha afya au hospitali. Watu watano wanaonekana wamekaa kwenye benchi ndefu wakiwa wamevalia barakoa usoni, jambo linaloashiria tahadhari ya magonjwa ya kuambukiza. Wawili kati yao wamevalia barakoa ya rangi ya buluu.

Mtu akitumia kalamu kwenye daftari kubwa la kijani, ambazo zinaonekana kama kumbukumbu au rekodi za usalama. Juu ya daftari la kijani kuna faili nyingine kubwa yenye maandishi ambayo yanaonyesha kwamba rekodi hizi zina uhusiano.

Katika mazingira ya kimatibabu labda hospitali au kniliki ambao kuna mkono wa mtu ukiwa ume lala juu ya blanketi jeupe. Mkono huo umeunganishwa na vifaa viwili vya matibabu vimefungwa kwenye sehemu ya juu ya mkono.

Majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia makontena ya mizigo, ambayo yamerekebishwa na kutumika kama kliniki au vituo vya afya. Kwenye baadhi ya makontena kuna bendera ya Kenya, ambayo ina rangi ya nyeusi, nyekundu, na kijani na nembo ya serikali ya Kenya.

Kliniki ya rununu yenye chapa ya beyond zero mobile clinic. Kliniki hii inaonekana kama trela kubwa iliyopakwa rangi nyeupe na maandishi mekundu na buluu. Mwanamke mmoja ambaye ni kiongozi au mtu mashuhuri amevaa nguo nyekundu na kitambaa cha usoni.

Kliniki ya rununu yenye ukubwa wa lori ndogo, ikiwa imepakiwa nje, labda katika eneo la vijijini au la jamii. Kliniki hii ya rununu ina rangi nyeupe na ina nembo ya kitipa, ikiwemo msalaba wa blue , ambayo ina huduma za afya. Upande wake kuna mabango au picha kubwa zinazoonyesha shughuli ya matibabu.

Tukio la huduma za afya, labda uzinduzi au utoaji wa huduma za matibabu, zilizopatikana kwa urahisi kwa jamii ya kitengela au maeneo mengine vijijini kenya. Katika picha kuna gari kubwa jeusi lililopandishwa kuwa kumiliki asili.

Upande wa wauguziwa wafanyikazi wa afya wakiwa wameketi kwenye meza iliyojaa vifaa vya matibabu. Wote wawil wamevaa fulana zenye rangi ya maroon na nembo isiyoonekana vizuri kuashiria wanahudumu chini ya shirika au kampuni fulani.

Lori kubwa lililobadilishwa kuwa kituo cha huduma cha afya cha rununu, kikiwa kimepaki kwenye eneo wazi lenye nyasi .Lori hilo ni jeupe na lina ishara ya msalaba wa buluu ambao huashiria huduma za afya.

Lori kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kituo cha matibabu, kinachohamishika lina madirisha na milango na limepambwa kwa nembo Beyond Zero na maadishi Mobile Clinic . Kuna ngazi ya chuma inayoelekea kwenye mlango wa kliniki upande wa kushoto.

Tukio la uhamisaji wa afya au uchunguzi wa kimatibabu labda utoaji wa huduma za afya pia malipo au kampeni ya kupima magonjwa. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au muuguzi ameketi kwenye kiti cha buluu. Amevalia nguo nyeupe na ana grafu nyeupe mkononi. Anamchukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mwanaume aliyeketi mbele yake.

Mkono wa mtu ukiminya dawa ya meno kutoka kwenye mrija na kuiweka juu ya mswaki. Mswaki huo una rangi ya zambarau isiyokolea na nyuzi zake nyeupe au zenye rangi ya wazi. Dawa ya meno yenye rangi nyeupe inatoka kwenye mrija na imewekwa vizuri juu ya nyuzi za mswaki.

Mtu ambaye ni mwanamke mwenye tabasamu zuri na meno meupe, akiwa kwenye kliniki ya meno na akihudumiwa na daktari wa meno. Sehemu ya uso wa mwanamke unaonekana, hasa mdomo wake na meno yake yanayong'aa. Tabasamu lake linaonyesha kuburudika au faraja. Mkono wa daktari wa meno unaonekana upande wa kushoto na wa kulia ukiwa umefunikwa na glavu ya buluu.

Uso wa mwanaume hasa mdomo wake na kidevu akiwa anapiga mswaki. Mwanaume huyo ana ndevu fupi nyeusi na masharufu, mdomo wake umefunguka kiasi akifichua meno yake nyeupe. Mswaki mweupe wenye mpini wa rangi ya blue umewekwa kwenye meno yake ya juu kuashiria kuwa anapiga mswaki.

Mkono wa mtu labda daktari wa meno au msaidizi wake ukiwa umevalia glovu ya buluu na kushikilia kifaa cha daktari wa meno ambacho hutumika kwa ajili ya kutoboa au kusafisha meno. Kifaa hicho kina rangi ya fedha inayo ng'aa na kina ncha ndogo inayo zunguka.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi na daktari wa meno akifanya matibabu au usafirishaji wa meno karibu na meno ya chini na ya juu hasa upande wa kushoto wa mdomo. Meno ina onekana ikuwa meupe na safi.

Mtu akitumia kijiti cha kusafisha meno kinacho julikana kama mswaki au mkongoto kwa kiswahili ambacho kinaonekana kuwa cha asili au cha mbao. Mtu huyu amefungua mdomo wake kidogo na anaweka kijiti hicho kwenye meno yake ya mbele ya chini.

Umati wa watu wakiwemo watoto wengi wakitembea kwenye shughuli fulani ya umma labda maandamano, gwaride au hafla ya jamii. Ni watoto wengi katika picha wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi be proud of your mouth mgongoni kuashiria kampeni au ujumbe unaohusiana na afya ya kinywa au kujiamini.

Daktari wa meno ambaye ni mwanaume mwenye kipara na amevaa miwani, akiwa amevaa barakoa ya kijani kibichi na koti jeupe la daktari, akimhudumia mgonjwa ambaye ni mwanamke, ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na mdomo wake umefunguka.

Watalam wawili wa aya wakiwa wamewekwa vifaa vya kinga, ikiwemo kofia za buluu na barakoa wakimhudumia mgonjwa. Daktari mmoja amevaa shati la kijani na mwingine amevaa shati la buluu, wote wakiwa na glavu za buluu. Wanaonekana wakifanya utaratibu wa meno kwa mgonjwa.

Mwanaume akiwa anatabasamu na kutafuna fimbo ndogo ya mmea labda ni mswaki wa asili au aina fulani ya kitafunia ana meno meupe masafi ingawa jino moja la chini linaonekana kukosekana au kuwa na pengo, mkono wake unaonekana wazi ukishika fimbo hiyo na kuiweka kinywani.

Vifaa vya meno vilivyo pangwa juu ya sehemu yenye rangi ya bluu. Kifaa chenye kioo kidogo cha duara kinacho tumika kuwa ndani ya mdomo. Vifaa vitatu vyenye ncha kali vilivyo pinda na kunyooka kidogo vinatumika kuchunguza meno na fizi.

Madhara ya mafuriko ambapo ni barabara au njia iliyojaa maji ya kahawia yenye matope. Watu kadhaa wakitembea au wakijaribu kupita kwenye maji hayo yanayofika hadi magoti au kiunoni.

Gari la wagonjwa likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari hilo la wagonjwa lina rangi nyeupe na mistari ya kijani kibichi na njano na juu yake kuna taa za tharura za rangi ya buluu na nyekundu.

Watu wawili wamesimama mbele na mmoja wao anamkabidhi mwenzake cheti. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa fulana yenye rangi za bluu, nyeupe na chungwa na anamkabidhi mwanaume mdogo aliye upande wa kulia karatasi nyeupe ambayo ni cheti. Mwanaume huyo wa pili amevaa fulana nyekundu.

Mazingira ya shamba au eneo la malisho lenye udongo mwekundu. Katikati ya picha kuna mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali ya giza akitembea na kuangalia kuelekea kundi la mbuzi weupe waliopo mbali kidogo nyuma yake. Upande wa kushoto kuna kundi lingine la mbuzi weupe wakiwa wanatembea.

Hali ya mafuriko yenye maji mengi ya kahawia yamejaa barabarani au eneo la wazi. Watu kadhaa wakijaribu kupita kwenye maji hayo. Mbele kuna mwanamke amepiga magoti kwenye maji akiongea na mtu mwingine aliyesimama.

Gari la wagonjwa aina ya toyota likiwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi nyeupe na lina alama ya kawaida ya gari la wagonjwa. Kwenye sehemu ya juu ya gari kuna taa za dharura za rangi ya buluu na nyekundu.

Wataalam watatu wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga meupe wakishughulikia kitanda cha kubebea wagonjwa chenye chombo cha kubebea mgonjwa. Chombo hicho kinaonekana kuwa cha wazi na kimetengenezwa kwa plastiki ngumu.

Msitu na eneo lililofyekwa likiwa na barabara ya vumbi. Kwa upande wa kushoto kuna miti mirefu ya misonopali ikiwa imesimama. Mbele ya miti hio kuna barabara ya udongo au vumbi inayopinduka kidogo kwenye kulia. Barabara hio inaonekana kuwa na alama ya samataidi ya magari.

Mfanyikazi labda mkulima akifanya shughuli za kilimo kwenye shamba ndogo au bustani. Mfanyikazi huyu amevaa suti ya kazi ya rangi ya buluu yenye mistari ya manjano inayong'aa kwenye mikono na miguu na kofia nyeusi. Ameinama chini akitumia mikono yake yenye glavu nyekundu.

Soko la matunda na mboga lenye shughuli nyingi likijaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa uwingi na kwa kuvutia, inawezekana soko hili linapatikana Kitengela kutokana na hali halisi ya masoko hapa Kenya. Karoti zenye rangi ya machungwa zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki mbele kabisa.

Kioevu kinachofanana na maji au mafuta meusi. kikicheza na kuruka juu katika umbo la taji, kama matokeo ya kitu kudondoka ndani yake, au kutokana na harakati fulani. Kioevu hiki kimejaa ndani ya chombo chenye mdomo mpana.

Kundi la wanaume wengi wakiwa vijana, wakifanya kazi ya kusafisha mfereji au mtaro uliojaa uchafu. Wamevalia nguo za kawaida za kazi na wengine wamevaa boots za mpira. Wanatumia majembe na vyombo vingine vya mkono, kuondoa matope na takataka kutoka kwenye mfereji. Eneo hili linaonekana kuwa katika makazi ya watu wengi, labda mtaa wa mabanda.

Mtu akiosha mikono yake kwa kutumia mfumo rahisi wa kunawia maji, ambayo mara nyingi huonekana katika maeneo ya umma au shuleni. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba ndogo la blue na nyeupe ambayo imefungwa kwa chombo kikubwa cha plastiki.

Mahabara au chumba cha upimaji wa sampuli ambao ni mahali safi na chenye mpangilio kinachofaa kwa shughuli za kisayansi au kimatibabu. Kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la mahabara na suruali nyeusi akiegemea dawati refu la chuma.

Jengo la hospitali au kituo cha matibabu hasa kituo cha ajali na dharura. Jengo inaonekana kuwa la kisasa likiwa na kuta za mawe na zege. Juu ya mlango mkuu kuna bango la bluu lenye maandishi meupe.

Kifaa cha kimatibabu cha kufuatilia hali ya mgonjwa karibu na kitanda cha hospitali. Kuna skrini kubwa inayoonyesha namba kadhaa zenye rangi tofauti. Kifaa hicho kimewekwa kwenye stendi yenye magurudumu na chini yake kuna kikapu cha waya kinachoshikilia nyaya na vifaa vingine vinavyotumika.

Kiti cha magurudumu kipya kabisa. Kiti hicho kina fremu ya chuma inayong'aa na sehemu ya kukalia na kuegemea mgongo zenye rangi nyeusi. Pande zake za chini zina rangi ya buluu na magurudumu makubwa mawili nyumu na magurudumu madogo mawili mbele.

Kielektroniki chenye umbo la mviringo kinachofanana na pasi au kifaa cha kutengenezea nywele kikiwa kimelala kando yake juu ya dawati la mbao kifaa hicho kina rangi ya kahawia na kina sehemu ya chini nyeusi. Maneno "TRIFE" yameandikwa kwa herufi kubwa upande mmoja.

Dirisha la kupitishia vitu ambalo linaweza kupatikana katika ofisi, maabara au kituo cha huduma. Dirisha hili lina milango miwili ya rangi ya kijivu na mlango wa kushoto umefunguliwa. Ndani ya dirisha hilo kuna trei nyeupe yenye kiungo wa juu wa chuma ikiashiria kuwa hutumiwa kuweka vitu vinavyopitishwa.

Kifaa cha matibabu kilicho tumika kufuatilia hali ya mgonjwa labda katika hospitali au kliniki. Skrini kubwa yenye lebo ya mind ray inaonyesha idadi ya namba ikiwemo mia moja na tisini ambazo kwa kawaida huwakilsha mapambo ya moyo na viwango vya oxygen .

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu ya kidijitali. Kifaa hicho kinarangi nyeupe na kina skrini kubwa ya LCD inayo onyesha nambari ya alama mbalimbali . Kwenye skrini tunaweza kuona masomo ya shinikizo la damu.

Dawati la computer katika chumba chenye ukuta wa rangi ya blue ,juu dawati kuna monitor nyeusi inayoonyesha picha ya x ray ya mifupa labda ya mkono au mkuu, chini ya monitor kuna kipodi cheusi na upande kulia wake kuna kipanya cheusi kilichowekwa juu ya kitabu cha jalada

Katika mazingira ya kimatibabu au maabara ambao kuna mkono wa mtu uliovaa glavu za matibabu akiwa anashikilia sindano kubwa iliyojaa ikimiminika. Katika mkono wake wa kushoto anashikilia kipande cha pambana.

Mwanamume akisali au kutafakari ndani ya kanisa au eneo la ibada. Amevalia shati la rangi nyekundu au kahawia na anaonekana amepiga magoti au ameinamisha kichwa chake kwenye benchi la kanisa lililofunikwa kwa kitambaa cha rangi nyekundu.

Bango ya glasi ya chanjo iliyoshikiliwa na mkono uliovaa glavu ya kijani kibichi pamoja na sindano karibu nayo. Kwenye nembo ya chupa hio neno tuberculosis vaccine limeandikwa kwa herufi kubwa na wazi. Chini ya hapo kuna maelezo mengine madogo kama flisp dried .

Sanduku la bidhaa ya virutubisho aina ya vitamini D. Sanduku lina rangi ya machungwa, buluu na nyeupe. Juu kuna nembo ya Pure Nutrition kichwa kikuu kwenye sanduku kinachozomeka vitamini D3 kwa herufi kubwa za manjano. Chini yake kuna idadi ya elfu kumi na mbili.

Sanduku ndogo la madawa lenye rangi ya machungwa hafifu likiwa lime lala juu ya sehemu yenye rangi nyeupe au kijivu chepesi, limeandikwa wazi juu ya sanduku mara mbili juu na chini. Juu ya sanduku pia kuna mchoro wa jino lenye mizizi yake kuashiria kuwa dawa hii inahusiana na afya ya meno au maumivu ya meno.

Mkono wa mtu unaoelekeza kifaa kidogo cha kudondoshea dawa kuelekea mdomoni wa mtoto mchanga. Tone la kiowevu ambalo linadondoka kutoka kwenye kifaa hicho. Mtoto mchanga amelala chali na mkono wa mtu mzima ambaye amemshika mdomo wa mtoto labda kufungua kidogo ili dawa idondoke.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi yenye miraba ya rangi ya machungwa na nyekundu. Mikono wa mtu labda mfanyikazi wa afya ameonekana akiwa amevalia glavu nyeupe na anamshika kitu kidogo cha bluu karibu na tumbo.

Mtoto mchanga akiwa kwenye kitanda maalum cha hospitali huku mtaalam wa afya akimhudumia. Mikono miwili yenye glavu nyeupe inaonekana wazi ikimshika mtoto. Mkono mmoja anashikilia kifaa chenye njaa ya bluu na nyeupe kinachoonekana kama brashi ndogo au kipimo fulani.

Kidonda au jeraha ndogo iliyokaushwa, labda baada ya shindano au chanjo kwenye bega la mtoto mchanga. Kifua cha mtoto kinaonekana wazi na sehemu ya bega lake la kulia vinaonekana kwa karibu. Juu ya bega kuna alama ndogo nyeupe nyekundu, iliyoinuka.

Mazingira ya darasa la watoto wadogo, labda shule ya chekechea au kitalu, ambapo mwalimu anawasaidia watoto katika shule ya kujifunza, katikati ya picha kuna meza ndogo ya rangi ya kahawia ambayo watoto wanne wamekaa wakiwa wameizingira. Watoto hao ambao wanonekanakuwa na umri mdogo sana.

Wataalamu wawili wa afya au wanawake wanao husika na huduma za afya wakiwa wamevaa barakoa za buluu wakishirikiana katika mazingira ambayo ni kliniki au hospitali au kituo cha afya. Mwanamke wa kushoto amevalia sare ya rangi ya pinki ambapo kwa kawaida huvaliwa na wauguzi au wafanyakazi wa afya.

Mama akimnyonyesha mtoto wake mchanga huku mfanyikazi wa afya akimpatia mtoto chanjo. Mama amekaa kwenye kiti cha bluu, amevaa nguo yenye rangi nyingi na mapambo ya kiafrika na sehemu ya juu ya mwili wake inaonekana wazi kwa ajili ya linaonyesha mtoto.

Mama anayemshika mtoto mchanga kwenye mikono yake huku mtaalamu wa afya ambaye amevaa glavu za buluu na nguo za buluu akimhudumia mtoto huyu anaonekana kama anampa mtoto chanjo au kuzungumza. Mama huyo anaonekana kutabasamu na kumwangalia mtoto wake kwa upande.

Kituo cha kunawa mikono kinachotumika hadharani labda kama sehemu ya hatua za kuzui Covid-19. Mbele kabisa kuna mwanaume mchanga aliyevaa maski ya buluu usoni akitumia mfumo wa kunawa mikono anainama kidogo na anaonekana akimwaga maji au sabuni kwenye mikono yake.

Msichana mdogo ameketi chini amevaa fulana ya rangi ya chungwa na sketi yenye michoro akiongea na kikundi cha watotot wadogo walioketi mbele yake. Anaonekana akifundisha au kueleza jambo fulani huku akitumia mikono yake kuelekeza watoto wengine wameketi chini wakiwa wamemzunguka na wanamwangalia kwa makini.

AKionyesha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono kwa muda kinachoashiria wanaume wa usafi hasa katika maeneo yanayohitaji miundo mbinu rahisi au ya dharura. Kituo chenyewe kina ndoo kubwa ya plastiki ya rangi ya buluu.

Mikono kadhaa ya watu wazima na watoto wakinawa kwa kutumia maji na sabuni pengine katika kituo cha kunawia mikono cha uma. Katika sehemu ya mbele kuna mkono miwili ya mtu mzima ikiwa imeshika maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba.

Mikono ya mtoto au mtu mdogo ikiwa inakaribia kunawa, ikishikilia kipande cha sabuni nyeupe chini ya bomba la maji. Mkono wa mtoto umeshikilia sabuni huku maji yakimiminika kutoka kwenye bomba la rangi ya shada linalobandikwa kwenye chombo kikubwa cha kuhifadhi maji.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika labda ameketi akichunguza mkono wake uliofikwa bandeji nyeupe. Mwanaume huyu ana ndefu fupi nyeusi , na amevalia fulana ya blue na vesti ya rangi ya kahawia. Mkono wake wa kushoto umefikwa bandeje nene nyeupe, kuanzia kwenye kiganja cha mkono.

Mwanaume mwenye nguvu ambaye ni wa bondia au mwanamchezo anayejiandaa kwa pambano, ambaye anaonyesha umakini mkubwa anapofunga au kurekebisha kifaa maalum kwenye mkono wake wa kulia. Kifaa hicho kimefungwa kwa vitambaa vyenye rangi ya asili.

Mkono wa mtu labda jinsia ya kiume ukishikilia kifundo cha mkono kingine kuashiria maumivu au usumbufu katika eneo hilo. Mtu huyo ameonyeshwa kutoka bega hadi kiuno na kifua chake ambacho kiko wazi. Mkono wa kulia wa mtu huyo, unashikilia mkono wake wa kushoto.

Mtu ambaye ana rangi nyeusi ya ngozi akiwa ameshika kifundo cha mguu wake. Mkono mmoja unashikilia mguu juu ya kifundo cha mguu na mkono mwingine umeshika sehemu ya juu ya mguu huo ikionyesha dalili ya maumivu au usumbufu.

Mguu wa mtu mzima ulio na uvimbe. Rangi ya ngozi ya mguu ni kahawia lakini kuna sehemu ya chini ya kifundo cha mguu ambayo inaonekana kuwa na rangi nyeusi au zamabarau iliyokolea. Hii inaweza kuashiria michupiko au kuvunja damu chini ya ngozi.

Mimea mbalimbali yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya bustani au shamba ndogo. Mbele kabisa kuna mimea mirefu wenye majani makubwa au maua au matunda yaliyochipukia juu yake. Nyuma ya mmea huo, kuna migombo miwili au mikato yenye majani mapana na mirefu yanayopendeza.

Mti wa papai ukiwa na matunda yasiyoiva yakininginia kwenye shina lake. Mti huo una majani makubwa ya kijani kibichi na baadhi ya majani ya chini, ambayo yameanza kukauka na kuwa njano. Jua kuangaza moja kwa moja kutoka juu likipenya kupitia majani na kusababisha mwanga mkali, wenye sehemu ya juu.

Jani refu jembamba na la kijani kibichi, kama jani la nyasi ndefu au labda mwanga wa mimea wa mahindi au mimea mingine ya jamii ya nyasi. Jani hili limekunja kidogo upande mmoja. Nyuma ya jani hili kuna mimea mingine mingi ya kijani kibichi.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi. Majani yake yana umbo la mviringo yana mistari iliyojitokeza na yamefunikwa na unywele laini, unaoufanya uonekane kama umepuliziwa vumbi au na rangi nyepesi. Mimea hii imekaa kati ya nyasi, jambo linaloweza kuashiria kuwa ni mmea wa pori au umekua katika bustani.

Mmea wa nyanya ulio chanua vizuri ukiwa na nyanya nyingi ambazo bado hazijaiva zenye rangi ya kijani. Mma huu umeegemezwa kwenye vito au vikingi vya mbao ili kusaidia matawi yake yawe matunda kutodondoka. Majani ya mmea yanaonekan kuwa na afya njema.

Mti mkubwa uliopigwa picha kutoka chini ukiangalia juu kuelekea anga. Matawi na majani mengi ya kijani kibichi, yakiwa wazi ya kufunika sehemu ya anga iliyo wazi na lenye rangi ya buluu hafifu au nyeupe. Baadhi ya magari pia yanaonekana.